Mkulima anaonekana kufurahia matunda yake ya shambani haswa inaonekana kuwa ni ndizi, vilevile kuna mimea mingine midogo, kuna mitaro imepasuliwa, kuna upaliliaji mzuri unaonekana kwa umbali. Vilevile kuna jengo kule nyuma , kuna neti inaonekana pale ya samawati huenda mkulima huyu ana nyunyizia mbegu zengine shambani.

Katika sanaa ya kilimo kunaonyeshwa mimea kuonekana kuwa mahindi ya yameathiriwa na ugonjwa mbali mbali vile vile katika hili shamba limeweza kupaliliwa vizuri lakini yanaonekana kuwa na ugonjwa na ni meupe meupe sehemu flani, huu ugonjwa haujulikani lakini ni ugonjwa ambao unaonekana moja kwa moja kwenye picha hii.